AMANI PRIMARY SCHOOL ikimaanisha shule ya msingi ya Amani. Ramani ya dunia iliochorwa ukutani inaweza kutumika kama nyenzo na kufundisha jiographia au masomo mengine.

Uwanja uko na watu watatu wawili ni walemavu ambao wamevunjika miguu na mmoja yuko katikati yao ambaye yeye ni mzima ishara ya kwamba yeye ni mchezeshaji wa mpira.

...Kwenye meza ndefu, labda mahabaraa kompyuta au kituo cha mafundisho. Kuna kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza. Kila moja ikiwa na kiboti na skrin.

Shule ya Kwa Jomvu Primary School, imepakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi. Iko na madirisha ya chuma na ambayo yamewekwa vioo na pia iko na maandishi meusi.

Shule ya The Coast Academy iko na rangi nyeupe na samawati na mbele yake kuko na gate ya chuma ambayo impepakwa rangi ya samawati. Pia ubavuni kuna miti midogo midogo.

Jengo lenye paa la rangi ya kahawia na kuta za mbao na mawe. Kuna milango miwili, mwingine ukionekana kuwa wazi na dirisha lenye nondo za chuma zenye rangi ya kijani.

Mmoja akiwa amelala chini na amezibwa macho, amevaa vest ya rangi nyekundu na mwingine akiwa amemshikililia amevaa suruali fupi nyeusi na viatu vya rangi ya machungwa.

Mwanariadha aliye katikati amevaa jezi nyekundu yenye neno, Kenya, na namba ya kifua yenye jina Kimani. Hii inaashiria kuwa yeye ni mwanariadha kutoka Kenya, na jina lake ni Kimani.

Karatasi iliyoandikwa kwa mkono yenye ratiba au mipango ya tukio pamoja na maelezo au miongozo iliyoandikwa kwa kiswahili juu ya jinsi ya kuwasilisha au kurekodi.

Jiko wa lugha za Kibantu na maneno mengine yaliyokopwa kutoka Kiarabu kutokana na historia ndefu ya biashara na utamaduni.

TEACHERS TRAINING COLLEGE ikiwa na milango minne, miwili ikiwa mikubwa ya kupitia magari, na miwili ikiwa midogo ya kupitia watu. Iko na rangi ya nyeusi.

Kijana amevalia mavazi meusi na kofia nyeupe anapeleka baiskeli na kando ya barabara kuna msitu mkubwa sana ambao umenawiri wa rangi ya kijani kibichi.

Kuna madawati kadhaa ya mbao na chuma ambapo kwa kawaida hutumika shuleni kwa wanafunzi kukaa na kusoma. Huchukua ndani ya chumba kinachofanana na darasa labda shule au taasisi ya elimu.

Kabati nyeupe na milango nyeusi yenye magurudumu chini, labda kabati la kuhifadhi au kuchaji vifaa. Nyuma yake kuna mlango na upande mwengine kuna kiti cheupe.

Wanariadha wa Kenya, mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Wote wakiwa wamevalia fulana zenye maandishi, Kenya. Wako karibu na maji, na kiti cha magurudumu kinaonekana kikiwa kimeingililiwa kidogo.

Bango la kufundisha jinsi ya kusoma saa na kueleza nyakati mbalimbali kwa kiingereza. Ina saa katikakati na maneno yanayoisunguka yanaeleza sehemu tofauti za saa, Kuna saa iliyoonyeshwa na ma...

Jengo ambalo linaonekana kuwa mlango wa shule au tasisi nyingine. Kwenye ukuta wa jengo hilo kuna maandishi yanayosomeka red heart ambayo inamaanisha labda red heart.

Uwanja ukona watoto wa shule. Wengine wawili wameshikana wanakimbia, wengine wamesimama na wengine wamekaa wanaangalia wenziwao na mizigo yao iko kwenye viti vya plastiki ambavyo ni vya rangi ya samawati na rangi ya manjano.

Walemavu wamekaa kwenye viti vya maghurudumu. Wamevaa mavazi ya rangi nyekundu, na wengine wanawapeleka, na mmoja wao amebeba bendera ya Kenya, na wote wanaonekana kuwa wa furaha sana.